Chupa ya plastiki yenye kifuniko cha kijani kibichi imejazwa vidonge vya rangi ya manjano. Sehemu ya mbele ya lebo ina jina la bidhaa na kiwango cha kipimo cha vitamini 3 vitengo 10,000 pamoja na maelezo kuwa inatumika kwa muda mfupi katika upungufu wa vitamini D.

Mtu ameketi akipokea chanjo kutoka kwa daktari au muuguzi aliyevaa koti nyeupe ya maabara na barakoa ya rangi ya buluu. Eneo hilo ni la nje ambapo kuna samani an miumbe ya mbao. Kando yake kuna kontena kubwa ya plastiki yenye vifaa vya chanjo.

Mwanaume amevaa koti la maabara na kichwa chake kimefunikwa na taa ya kuchunguza akizungumza na mwanamke aliyekaa mbele yake . Sehemu hiyo inaonekana kama kituo cha afya ambako wafanyikazi wengine wa matibabu wanafanya kazi nyuma yao.

Bidhaa tano zimesambazwa juu ya sakafu yenye taili nyeupe zipo chupa tatu za plastiki mbili ndogo zenye kofia nyeupe na moja kubwa yenye kofia ya rangi ya machungwa, pia zipo sabuni mbili zilizojaa nembo yenye maandishi chupa kubwa aina kiasi cha unga mweusi na unga rangi ya giza ndani yake.

Watoto wamechutuma pembeni mwa mfereji ya maji machafu wakiwa na vyombo vya plastiki mikononi mwao. Mmoja amevaa blauzi nyekundu na suruali ya bluu huku mwenzake akiwa na fulana nyeupe ya mistari na suruali ya jeans . Eneo lipo lina maji yenye rangi ya tope, taka zilizochanganyikwa na plastiki pamoja na mawe makubwa yaliyo kando ya mfereji

Daktari amevaa glavu na barakoa ya upasuaji huku akimchunguza mgonjwa kwenye kiti maalum cha hospitali. Mgonjwa amefungua mdomo na amevalia miwani akionekana kuwa katika chumba cha matibabu ya meno. Vifaa vya kitabibu kimepangwa ukutani upande wa kushoto.

Mtu mwenye shati la rangi jeupe lililochorwa mstari ameshika mifuko mitatu ya plastiki. Mifuko miwili ina vidonge, moja lina vidonge vya rangi ya njano na kingine rangi ya beige huku lile la tatu likiwa na unga wa rangi ya kijivu au kahawia nyepesi.

Wanafunzi wameketi katika madawati wakiwa na vitabu mikononi, mwalimu anasimama mbele yao akionyesha picha au kitabu kueleza somo, dirisha linanuru inayofikia mwanafunzi na kuweka mwanga ndani ya darasa kila mtoto anaangalia mbele huku wengine wakishikilia vitabu vilivyoangaziwa.

Mtu aliyevaa glavu za bluu , miwani ya kinga na barakoa amekaa karibu na mtu aliyeegemea kwenye kiti huku amevalia miwani ya rangi nyekundu . Mtu wa kwanza ameshikilia kifaa kidogo karibu na mdomo wa mtu aliyelala kwenye kiti ambaye amefunikwa kwa nguo ya rangi ya samawati sehemu ya juu ya mwili.

Mazingira ya shamba lenye mimea ya kijani na nyuma kuna miti na anga la mawingu . Mtu mmoja ambaye anaonekana kama mkulima amevaa maski na mavazi ya kinga akiwa na glovu za rangi nyekundu akitumia kifaa cha kupuliza kemikali au dawa shambani.

Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha matibabu huku mdomo wake ukiwa wazi. Mwanga mkali wa buluu umeelekezwa mdomoni, unatumiwa na muhudumu wa afya aliyevaa gavu na sare ya kazi. Zana ya kisasa ya kitiba imeshikiliwa kwa uangalifu ikielekezwa sehemu ya kuu meno.

Mwanamke ameketi kwenye dawati huku akipewa chanjo na mhudumu wa afya aliyevaa sare nyeupa. Uso wake umefunikwa kwa barakoa ya rangi ya bluu. Kando ya meza kuna kisanduku maalum chenye maandishi ya chajo na alama ya kuzuia kugusa.

Watu waliopokea huduma ya chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya katika mazingira ya kliniki, wamevaa mavazi ya kinga na barakoa, huku wakizingatia usafi, pembeni yao kuna mabango yanayohimiza kujikinga dhidi ya magonjwa.

Kundi ka watu waliovaa kofia za manjano na makoti meusi wamesimama kwenye eneo lenye kifusi kikubwa cha mabaki ya jengo lililoanguka , mbele yao kuna mawe, mbao na mabaki mengine yaliyosambaa chini. Watu wengine pia wakiwa na kofia za manjano na nguoza kujikinga wanaonekana wakitembea juu ya kifusi hicho.

Mtu mmoja aliyevaa sare za ulinzi na barakoa, amesimama kando ya kituo cha kunawa mkono. Anabonyesha pedali kwa mguu wake wa kulia. Kituo hicho kina mtungi wa maji wa bluu juu ya chuma chenye sinki na ndoo ya chini ya kukusanya maji.

Wanawake waliovaa mavazi ya hospitali wakiandaa huduma za matibabu ndani ya chumba kidogo cha kliniki. Wanaume na watoto wameshika nafsi za kusubiri huku baadhi wakifanyiaa vipimo vya afya kwa mashine mkubwa . Kwenye meza kuna vifaa vya matibabu.

Mzee amevaa shati ya kahawia yenye michoro ya manjana na nyeupe. anavalishwa barakoa ya rangi ya buluu. Mhudumu wa afya pia amevaa barakoa ya buluu mavazi ya rangi ya buluu ya giza . Mhudumu anaichomoa mkono kwenye mkono wa kushoto.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kinga ya rangi ya njano na viatu vyeusi. Wana vifaa vya kinga vichwani na mkononi. Wanashika chombo cha rangi nyekundu kilicho na alama ya hatari. Wako katika sehemu yenye pampu na mabomba ya rangi tofauti, wakifanya kazi pamoja.

Mkono umeshika sindano inayochukua dawa kutoka kwenye chupa ndogo yenye kofia ya bluu. Pembeni kuna boksi jeupe lenye maandishi ya dawa ya chanjo ya Surua, Mabusha na Rubela pamoja na chupa ndogo tatu zenye majina yanayofanana.

Madai ya asili mbalimbali yaliyojaa katika chumba cha mbao. Mifuko ya kamba na vipande vya ngozi vimewekwa juu na kando ya kuta. Chupa za plastiki zenye vinywaji vya rangi tofauti zinasambaa mezani na sakafuni. Sehemu hio ina mwanga wa asili unaoingia kupitia mwanga uliochomoza kwenye kuta za mbao.

Daktari ameketi kwenye kiti na amevaa barakoa pamoja na koti jeupe anafanya uchuguzi wa macho kwa msichana ambaye ameketi mbele yake, kichwa cha msichana kimeegezwa kwenye kifaa cha kupima macho, mezani kuna mashine ya uchunguzi na vifaa vingine vya kitabibu.

Bidhaa mbalimbali za kemikali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye wa ghorofa. Zipo chupa na mapipa yenye lebo tofauti na rangi mbalimbali zikiwemo chupa nyeupe na mapipa ya rangi ya bluu, kijani na rangi nyingine mbalimbali. Maandishi kwenye lebo inaonyesha majina tofauti ya bidhaa hizo.

Mwanamke aliyelala amevaa bilausi nyeupe na waridi pamoja na sketi ya kijani kibichi kichwani amefunga kitamba chenye rangi ya zambarau na nyeupe amejifunika tumbo lake kenye kipande cha kitambaa cheupe mtu aliye keto kando yake amevaa tisheti ya blue lenye mikono refu iliyokunjwa hadi kwenye viwiko.

Muuguzi ameketi karibu na meza akiwa amevaa glavu na steteskopu shingoni anamhudumia mtoto mchanga ,mkono wake moja umeushikilia mguu wa mtoto huku mwingine akiwa amtayari Kwa ugakuzi . Mwanamke aliyevalia hijabu nmha manjano ameinama akitazama kinacho endelea.

Daktari mmoja anatoa huduma kwa mgonjwa aliyeketi. Daktari amevaa mavazi ya hospitali na maski na anatumia kifaa cha kutoa mwanga kwenye mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa ameketi kitanda cha matibabu akiwa na maski.

Wauguzi wakiwa na vifaa vya kazi, wanamhudumia mgomjwa aliye kwenye kitanda. Hali ya mazingira inaonyesha shughuli za matibabu zinazofanyika hospitalini. Watu wawili wanashirikiana kusaidia mtoto mdogo aliye kitanda cha hospitali.

Mtoto mchanga amefunikwa kwa kitambaa cha rangi nyekundu akiwa mikononi mwa mtu mzima. Mtu mwingine aliyeketi karibu anaangalia mtoto kwa upole huku akiwa amevalia nguo za kupumzika zenye rangi ya pinki na bluu. Wote wako ndani ya chumba kilichojaa vifaa na samani zinazotumika katika mazingira ya hospitali.

Gari kubwa jeupe lenye tanki jekndu limeegeshwa juu ya mizinga ya seruji iliyo katikati ya kijani kibichi. Juu ya tanki hilo kuna maandishi meupe yaliyoandikwa kwa herufi kubwa yakionyesha huduma maalum ya usafirishaji wa maji taka au kinyesi wanaume wawili wamesimama upande wa kulia wa gari hilo .

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara na barakoa amesimama karibu na mitungi mingi mikubwa ya gesi, nyuma yake ameshika moja ya mitungi hiyo kubwa akitazama maandishi juu yake, ukuta wa nyumba una rangi ya kijivu na kuna dirisha kubwa linaloleta mwangaza wa asili.

Mwanamke ameketi nje karibu na nyumba ya mabati huku akiosha vyombo amevalia fulana ya waridi na suruali nyeusi, mbele yake kuna beseni la bluu lenye maji pamoja na jerikani la manjano lenye maansishi mekundu, nguzo ya mbao imesimama karibu na beseni hilo.

Mtu aliyevalia mavazi meupe ya kujikinga, glavu na boot akinyunyisia dawa kwenye mimea ya shambani, kutumia kifaa cha kunyunyisia chenye tangi la rangi ya chungwa. Mimea imepangwa kwa mstari na udongo, kati ya mistari hiyo inaonekana wazi

Mkulima mmoja amesimama shambani na ananyunyuzia dawa kwa kutumia kifaa cha kunyunyuzia. Ana mavazi ya kiinga kama vile miwani na maski. Amevaa nguo ya shambani. Shamba linaonekana lina mimea ya mboga na mkulima anafanya kazi ya kunyunyuzia dawa kwa uangalifu.

Barabara imejaa maji mengi yaliyosababishwa na mvua kubwa. Bajaji tatu zimeegemea katikati ya barabara hiyo huku dereva mmoja akiwa ndani na mtu mwingine akitembea pembeni akiwa ameshikilia mwavuli. Maji yamefika kiwango cha juu kiasi cha kufunika sehemu ya matairi ya magari hayo.

Tangazo linaonyesha dawa inayotolewa kutibu na kuondoa matatizo yanahusiana na kichwa. Picha za watu wawili wakisikiza maumivu ya kichwa yanaweza kuwa na madhara huku kuna maandishi yanayobainisha kuwa dawa hii inakamalisha matatizo ya kuumwa na kichwa na matatizo ya kusinzia yanayotokea mara kwa mara.

Chupa ndogo yenye kofia ya rangi ya pinki imesimamishwa wima, chini ya kofia sehemu ya chupa ina lebo yenye maandishi mengi, kioo cha chupa kina kiwevu cha rangi ya huthurungi na chupa iko kwenye uso wa wazi usio na mwangaza mwingi.

Mwanaume mmoja anafanya kazi katika maabara, amevaa mavazi ya kinga, ikiwa ni pamoja na koti la maabara, barakoa na glovu, anachanganya kemikali katika maabara, huku akiwa na vifaa vya kisayansi vilivyo mzunguka.

Vidonge vya rangi ya manjano kinaangushwa kutoka kwa Chombo kidogo Cha plastiki kwenye mkono wa mtu mmoja huku mkono mwingine uko tayari kupokea vidonge hivyo. Vidonge vinaonekana kuwa na umbo wa mviringo na mwonekano wa mavuta ndani.

Mwanamke akiwa ameketi katika kiti. Anashikilia mtoto mdogo mikono yake huku muuguzi akimpatia chanjo kwa uangalifu mkubwa. Chumba hicho kina mwonekano wa kliniki, na vifaa vya matibabu vinaonyesha huduma zinazotolewa.

Mtu amevalia mavazi meupe ya kujikinga huku akiwa amebeba mtungi wa rangi ya kijani mgongoni , mkono wake wa kushoto umeshika bwawa linalotumika kunyunyiza dawa kwenye mimea iliyo mbele yake. Majani ya kijani yametapakaa shambani yakiwa yamesimama imara kwenye udongo ulionyunyizwa dawa.

Sanduku la dawa limewekwa kwa mtindo wa kitaalamu likiwa limeandikwa jina la chanjo dhidi ya homa ya manjano, pembeni sindano zilizojaa na zingine zilizo wazi zimetandazwa pamoja na chupa ndogo za dawa na kujifungasha kwa plastiki.

Watu wengi wamekusanyika katika eneo la wazi, wwngi wakiwa wamevalia mashati meupe, baadhi yao wamevaa barakoa za uso, kuna wengine wakiwa wamesimama wakiketi hivi jambo fulani au wakipiga mazungumzo, sehemu ina mwonekano wa shuguli za makutano au tukio la umma.

Mvutano mkubwa kati ya watu wawili wanapo kumbwa, na wingi wa ndege wadudu wanao elea angani, wadudu hawa wanaenea kwa wingi wakizunguka na kufunika eneo lote kwa kasi, watu hawa wanajaribu kuondoa au kujitenga na kundi hu kubwa hilo.

Sehemu ya barabara imeharibika vibaya na sehemu kubwa ya lami imeanguka. Kando kuna majimbo makubwa yaliyobubujika na maji ya mvua yanayotiririka. Watu kadhaa wamesimama pembeni wakitazama uharibifu huo wa barabara.

Wingu wa nzige umeenea kwenye mteremko wa shamba, mwanaume mmoja nakabithiana nao kwa kutumia mikono yake, nzige hao wamejaa sehemu kubwa ya shamba na kuenea kwa kasi, sehemu hio ina miti na majani mengi.

Moshi ,nzito, mweusi, wapanda angani kutoka kwa eneo lenye moto. Kundi la watu limesimama karibu na tukio hilo. Baadhi wakitazama huku wengine wakisogea mbele. Miti michache ya majani, yaonekana eneo hilo.

Watu wanne waliovaa mavazi nyeupe ya kinga, ya kufunikia mwili mzima, glavu na viatu, wanazunguka eneo lililotawaliwa na plastiki nyeupe. Mmoja wao ameshikilia kifaa cha kusambaza dawa za kuua vijidudu.

Mtu aliyeketi anapatiwa huduma ya kusafisha meno na mtaalam aliyevaa koti la maabara na barakoa. Wanaonekana ndani ya chumba kilichoandaliwa kwa ajili ya huduma za afya ambopo zipo samani na vifaa vya matibabu. Mwendo wa mtaalam unaonyesha umakini mkubwa katika kazi yake.

Chupa ya rangi ya waridi imewekwa wima ikiwa na kifuniko cha duara kinachokazia usalama wa vidonge vilivyomo ndani jina la bidhaa limechapishwa kwa herufi kubwa na vinaeleza kuwa ni virutubisho vya foliki asidi na madini ya chuma.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye meza ya mviringo ndani ya hema ya huduma za afya amevalia barakoa huku akijaza taarifa kwenye karatasi ,mwingine ameketi mbele yake akiwa amebeba mtoto mchanga na kumtazama kwa makini.

Vitu vya asili vimewekwa sakafuni kwa mpangilio usio wa kawaida. Vingi vina urefu na umbo la kibava uzi mzito umeunganishwa kwenye sehemu mbalimbali za vitu hivyo. Rangi za manjano na rangi zingine za asili zinaonekana kwenye vitu hivi.

Mtu anayehudumiwa amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amevaa miwani ya ulinzi ya rangi nyekundu. Anayemhudumia amevaa vazi rasmi za madaktari ikiwemo ni koti na kofia ya plastiki yenye rangi za samawati, barakoa ya uso. Vipo vifaa vya matibabu upande wa kushoto.

Majengo yaliyotengenezwa kwa vifaa tofauti yamejengwa kando ya mto mwenye maji yenye rangi ya kahawia. Mto umejaa taka mbalimbali na mabaki ambao huku sehemu za majengo hayo zikionekana kuharibika. Mazingira yanaonyesha hali ngumu.

Mwanamume aliyevalia koti nyeupe la maabara na barakoa ya rangi ya bluu. Anaangalia kwa makini chombo chepesi cheupe cha plastiki, ambacho anachukua kwenye sanduku. Nyuma yake kuna masanduku mengi. Ako katika mazingira ya matibabu.

Wingu jeusi la moshi, linapanda juu angani. Huku moto ukiendelea kuwaka kwenye mabati ya ajali ya magari. Lori kubwa, lenye maandishi ya tahadhari kuhusu kemikali au mafuta, imeegemea upande mmoja, likiwa karibu na eneo lililoathirika.

Maji, yametapaka kote barabarani na kuzuia magari kupita kwa urahisi. Gari jeupe limezama nusu ndani ya mafuriko. Kando ya barabara kuna uzuio wa rangi ya blue na nyeupe, unaozunguka jengo lenye miti mikubwa.

Vidonge vya chanjo ya homa ya manjano vimepangwa kwa ustadi mbele ya shindano ya tiba. vitu hivi zimewekwa kwa uso mbele ya kifaa cha matibabui kiwa na vifaa vingine vidogo vya kusaidia chakato wa utoaji chanjo za afya.

Mtu ameketi akiwa ameshika mtoto mchanga mkononi. Mtoto anashughulia na mtu mwingine ambaye anapima au kuangalia joto kwenye kinywa chake. Sehemu hiyo ina furniture za mbao, za rangi ya samawati na maandhari ya kuelimisha afya imeekwa ukutani. Watu wawili wamwvaa barakoa za uso.

Mfuko na chupa zimewekwa sambamba, rangi za mfuko na chupa ni njano na nyeupe, mfuko umeandikwa maneno ya muundo wa mlekulu, chupa ina lebo za rangi ya njano, na nyeupe kama mfuko, na pia ina maneno yanayo fanana.

Chupa ya dawa imewekwa juu ya kitambaa cha rangi ya samawati ikiwa na lebo lililo andikwa magonjwa kama surua, rubela na menginevyo kando mbili zenye mpini ya rangi chungwa na manjano karibu na vifaa hivyo chupa hizo chupa zingine zimepangwa kwa mpangilio.

Sanduku la dawa linalotumika kutolea kinga ya surua, matumwitumwi na surubela limewekwa nyumbani kwenye lembo lenye uso mweupe. Lembo ya kampuni ya kutengeneza hiyo dawa pamoja na kueleza umuhimu ya kutumia hiyo dawa imechapishwa kwa meupe na pinki na buluu.

Mtu aliyevaa mavazi ya rangi ya kijani na nyeupe, na nyuma yake kuna watu wengine waliova mashati yaliyo andikwa maneno kwa rangi nyekundu. Ameshikiliwa kichwani na mkono wa kulia, huku mkono wa kushoto ukishika kifaa kingine kinachotumika kumhudumia.

Maji mengi yaliyofunika sehemu ya ardhi, na maeneo ya chini ya jengo lenye paa la rangi ya machungwa. Maji yamefika paa la chini, na yanazunguka vitu mbalimbali vilivyoko kwenye eneo hilo. Maji hayo, yako na vitu vidogo vidogo, vinavyoelea ndani yake.

Watu kadhaa wamevaa mavazi ya upasuaji yenye rangi ya bluu na barakoa za uso. Wamesimama karibu na kitanda cha mgonjwa kilichofunikwa kwa shuka ya upasuaji. Kwenye upande wa kulia kuna kifaa cha wahuguzi chenye skrini inaonyesha taswira . Mtu mmoja anaonekana akiangalia skrini hiyo. Juu ya Kitanda, kuna vifaa kadha na mashine ya matibabu.

Vidumu na mitungi ya plastiki, yenye rangi tofauti imesongamana juu ya meza ya chuma. Ikiwa imepangwa kwa mistari ,ndani ya vyombo hivyo, kuna vimiminika na viungo vya unga au vinywaji vya kienyeji, vinavyoweza kuwa asali, maziwa ya mala au juice mbalimbali.

Chumba kimejaa chupa na vyombo mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu za mbao. Kuta mbili zimefungwa rafu kuanzia chini hadi juu, zikiwa na chupa nyingi za rangi na ukubwa tofauti, baadhi zikiwa na maandiko juu yake. Katikati ya chumba, kuna meza ya mbao ya hudhurungi.

Mtu mmoja amelala kitandani akiwa amevaa nguo za kawaida na barakoa kwenye uso. Mtu mwingine amesimama mbele yake, amevaa koti jeupe na amemshika mguu mtu aliyelala. Wote wawili wako ndani ya chumba chenye rangi nyepesi.

Mwanamke amesimama karibu na kifaa cha kuhifadhi watoto njiti, mtoto mchanga amelazwa ndani ya kifaa hicho ambacho kina umbo la sanduku lenye kuta za kioo, vifaa vingine vya kitibabu vimewekwa karibu navyo vinahusiana na huduma za watoto wachanga.

Mikono yenye glavu ya rangi nyeupe imeshikikilia mikono ya mtoto mdogo kwa uangalifu mkubwa. Ngozi ya mtoto inaonekana kuwa na vidonda au hali ya kiafya inayohitaji utunzaji wa haraka. Kitambaa safi kimetumika kufunika eneo la jeraha.

Mwanamke aliyevalia koti nyepe, glavu na miwani ya macho anachunguza sikio la mwanamke aliyevaa koti nyeusi na skafu ya kijivu shingoni. Wote wameketi kwenye viti vyeupe vya plastiki na mwanamume anashika kifaa cha kuchunguza sikio. Nyuma yao kuna watu waliokaa kwenye mistari ya viti, baadhi yao wakiwa wamevaa sare nyeupe zenye nembo huku wengine wakiwa kwenye mavazi ya kawaida.

Daktari akiwa kazini na muuguzi msichana ambaye ameketi kitandani, msichana huyu anatatizo mkono kwani daktari anamstinya kwa maakini huku akimuuliza maswali kuussu hali yake.

Sanduku la dawa lenye rangi ya pinki na nyeupe na mandhari makuu lina maandishi yanayoeleza kuwa ni dawa ya kuongeza chuma mwilini kwa njia ya utaalamu ikiwa na vidonge sitini ndani yake. Lebo ya juu inaonyesha kuwa ni dawa inayopendekezwa na madaktari.

Mwanamke mwenye amevaa sare ya manjano na kijani ameshika sindano mkononi mmoja na chupa ndogo mkononi mwingine. Mtu mwingine aliyevaa fulana nyekundu yuko nyuma yake. Ameshika karatasi. Watu wamesimama ndani ya chumba chenye mapazia ya bluu upande mmoja.

Mtu amevaa kofia na begi la dawa mkongoni, anapuliza shamba Kwa kutumia bomba refu. Mazao ya kijani yamejaa katika eneo hili ,Moshi ya dawa unazambaa juu ya mimea, mandhari ya mbali yanaonyesha ukulima na anga lenye mawingu hafifu.

Mifuko kadhaa ya taulo za kike imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye uso wa meza . Kila kifurushi kina lebo na maandiko ya wazi upande wake. Mikono miwili inashikilia mifuko ya taulo za kike kwa usahihi. Vidole vinashikilia kwa uangalifu kila kifurushi kikiwa na usawa wa mpangilio.

Mtu aliyelala chini akiwa amevaa shati jekundu na suruali yenye rangi ya manjano na kijani. Mwanamke aliyevaa sare ya bluu na kofia anamsongeshea mkono akimhudumia na kumtunza. Watu wawili wakiwa wamekaa nyuma yao kwenye viti, mmoja amevaa sketi ya bluu.

Maji ya mafuriko yamefurika eneo la kuingililia hospitali, ya kaunti ya Ahero, yakitandaa kwenye barabara ya mbele, jengo lina kuta za rangi ya kijivu, zenye madirisha meupe, na upande wa kushoto, kuna bustani ndogo yenye mmea wa mapango..

Mwanamke amevaa sare ya Huduma ya afya akimchinguza mtu mzee akiwa amekaa na kuvaa koti la rangi ya njano . Mtu mwingine amevaa fulana ya rangi ya bluu na nyeupe . Amesimama pempeni na kuangalia kinachoendelea. Mambo inafanyika katika eneo la demokrasia na rangi ya bluu na nyeupe nyuma yao.

Sanduku la mstari limetengenezwa kwa karatasi ngumu ya rangi nyeupe likiwa na maandishi ya bluu na manjano. Sehemu ya mbele imeandikwa kwa herufi kubwa pamoja na maelezo kuhusu matumizi ya chanjo hiyo ya homa na manjano. Pembeni kuna alama ya mviringo yenye rangi ya bluu na manjano ikitenganishwa kwa mstari wima.

Mtu aliyevaa koti jeupe na Kofia anaonekana akichukua kifaa kutoka kwenye sanduku lililojaa chupa la vifaa vingine vya tiba. Mikono Yake miwili inashikilia vitu tofauti huku akiwa ameinama kuelekea mezani. Pempeni ya sanduku hilo kuma karatasi zilizoandikwa na maua meupe na kupangwa vizuri.

Watu wawili, wakiwa wamevaa mavazi ya kinga pamoja na balakoa, wakiendelea na zoezi la matibabu ya meno. Mtu mwingine amelala kitandani, akiwa amevaa kitambaa cha kulinda nguo. Sehemu hio ina chumba cha kliniki chenye dawa na vifaa vya matibabu kwenye lashani nyuma yao.

Mtu amevaa mavazi meupe ya kujikinga mwilini na glovu za kijani mikononi. Uso wake umefunikwa na barakoa yenye miwani maalum. Ameinua mkono wa kulia na kushika bomba refu lenye mrija wa manjano akielekeza dawa kwenye sinki lililo karibu na ukuta wa matofali.

Mtu aliyevaa koti la maabara, kofia ya plastiki ya rangi ya bluu na barakoa. Anafanya kazi ya kufungua dawa kwenye maboksi nyekundu. Meza mbele yake imejaa maboksi na chupa za dawa, baadhi zikiwa zimefunguliwa tayari.

Watu wamesimama karibu na mitungi ya maji ya kuoshea mikono. Wawili kati yao wamevaa koti jeupe na barakoa. Mmoja anasugua mikono yake huku mwingine akimtazama , pembeni kuna ndoo ya plastiki ya rangi ya bluu na viti vya plastiki. Mtu mwingine aliyevaa sare za jeshi anasimama nyuma yao.

Sindano za chanjo zimewekwa kwa mpangilio wa mstari kwenye chupa za glasi. Tepu zilizo kwenye sindano zinaonyesha maelezo ya chajo ya homa na ya manjano ya kiasi cha dozi tano kila sindano. Mbele ya sindano kuna mwanga wa rangi ya machungwa

Mtu mmoja amevaa suti ya rangi ya bluu na barakoa la uso. Anamfanyia matibabu ya meno mtu mwingine aliyeketi kwenye kiti cha mkenge. Mtu anayepewa matibabu amevaa miwani na amevaa koti la plastiki la kinga. Sehemu hiyo ina meza na vifaa vya matibabu.

Chupa nyeupe iliyosimama yenye lebo ya rangi ya kijani yenye herufi HJN. Chupa ina kofia ya plastiki yenye mhuri wa usalama, na ipo kwenye uso wa ghorofa wa rangi ya beige . Nyuma kuna ukuta wa rangi ya kahawia.

Watu wawili wakiwa wamesimama wamevaa viatu vya kinga na miwani ya kinga, wanamtibu mtu aliyekaa chini. Mmoja kati yao anatumia kifaa cha kupima joto la mwili wa mtu huyo, huku mwingine akishika kifaa kingine.

Daktari ameketi mbele ya kifaa muhimu kinachotumika kuchunguza macho, mgonjwa amesongea karibu ili jicho lake lipimwe ukuta wa nyuma una rangi wa samawati huku vifaa vya ofisini vikiwa vimepangwa kwa mpangilio kando ya kiti cha daktari kuna vitabu.

Wahudumu weusi wawili katika chumba cha matibabu wamevalia glavu na barakoa huku wakihudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum cha meno. Vifaa vinatumika kuchunguza hali ya mgonjwa. Mmoja anatumia kifaa cha uchunguzi naye mwenzake anamsaidia kushikilia taa au kifaa kingine cha kusaidia.

Amia amevaa vazi la rangi nyekundu ,amelala katika mjanga wa changa, mwangaza wa asubuhi uko pande wa kulia wapita ikitengeneza kivuli na kuonyesha udhaifu wa mazingira kavu. Sehemu ya uso wa mnyama imefunikwa na mchanga huku miguu wake ukiwa umepinda chini.

Watu watatu, wamevaa barakoa za uso wakiwa ndani ya jengo lililo na nguzo za mbao, mmoja wao, amevalia koti jeupe la maabara, na anashikilia kipasasauti mkononi huku akiashiria jambo, nyuma yao, kuna maboxi mengi, yaliyopangwa kwenye rafu, yaliyoandikwa maandishi ya rangi ya manjano, na nyekundu.

Mtu mzee ameketi chini akijishughulisha na kazi ya kuchoma kuni. Mikono yake inashughulika vipande vya mbao huku akizingatia uangalifu mkubwa kwa kazi. Amevaa shati la rangi mseto na kofia yenye rangi nyekundu na nyeupe. Anaonekana kuwa katika sehemu yenye mwangaza nadhifu na ukuta wa rangi ya kahawia. Inaonyesha mazingira ya nyumba.

Mandhari imepangwa kwa mwangaza hafifu wa mishumaa. Meza imejaa vifaa vya ajabu vya imani ya kienyeji. Vipo vitabu vilivyozeeka, mishumaa inawaka kwa mpangilio, karata zilizotawanyika na dawa zilizofungiwa.

Mwanamke amevaa koti la maabara na barakoa anafanya kazi ya kushona kwa kutumia mashine ya kushona. Anazungukwa na vitu vilivyopachikwa kwa rangi ya bluu vinavyoonekana kuwa ni vifaa vya kinga kama gauni na vifaa vingine vya matibabu.

Mwanaume ameketi kwenye kiti upande wa kushoto akiwa anafanya kazi kwenye kifaa cha kusaidia watoto wachanga mtoto amefungwa kwenye blanketi na amelazwa ndani ya mashine ya kuwatunza watoto njiti kifaa kina mabomba na sehemu ya plastiki zinazosaidia mazingira ya mtoto huyo.

Chupa ya dawa ya asili imeshikiliwa kwa mikono miwili yenye mapambo ya pete na bangili. Kifaa hiki kimebebwa Ili kiandikwe jina la dawa pamoja na jina la mtengeneza dawa ambaye ni daktari Abdella . Rangi ya dawa inaonekana kuwa ya kahawia

Kisanduku cheupe chenye maandishi meusi kimewekwa nyuma ya chupa mbili ndogo za dawa. Chupa ya kwanza ina maandishi yanayoeleza kuwa ni kiowevu cha kuchanganya dawa na ina kifuniko cha rangi ya buluu iliyopauka, huku chupa ya pili ikiwa ya maandishi yanayoonyesha chanjo ya surua, abusha, na rubela na ina kifuniko cha buluu angavu.

Muuguzi mwenye sare ya buluu amejikinga kwa makini huku akishikilia sindano kwa ustadi mkubwa akimchanja mtoto mdogo aliyeketi kwenye mapaja ya mama yake aliyevaa vazi la kijani kibichi. Uso wa amma huu umefunikwa kwa barakoa. Mtoto amevaa fulana ya rangi ya anga macho yake yakiwa yamekazwa.

Matangazo ya bidhaa za afya zinahusuliana na mimea ya kienyeji ,maneno makubwa ya rangi nyekundu na mfululizo wa mimea wa kienyeji ambapo mojawapo ni majani na mimea Kwa bakuli meupe . Picha ndogo ndogo za vyakula na nafaka mbalimbali ndani ya duara ya rangi nyekundu.

Mtu ameketi kwenye kiti kubwa akipokea sindano mkononi kutoka kwa mtu wahudumu aliyevaa glove na balakoa. Kando yao, kuna meza ya takataka za kifya, zimeekwa kwenye picha la rangi ya manjano. Mazingira yanaonyesha kuwa shughuli hii inafangika nje, chini ya hema lenye mabambo ya rangi mbalimbali.

Mtu amevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi. Anainama mbele ya ndoo nyekundu yenye maji karibu na jengo la rangi ya manjano. Anashughulika na usafi kwa kutumia kifaa cha kusukuma maji ardhini. Pembeni ya ukuta michoro yenye ujumbe wa afya ,inaeleza umuhimu wa usafi wa mikono.

Mwanamke amelala kitandani hospitalini huku akiwa amemshikilia mtoto mchanga ambaye amezaliwa hivi Karibuni. Amevaa mavazi ya wagonjwa kichwa chake kikiwa na nywele nyekundu . Vitanda vya wagonjwa vya vifaa vya kuhifadhia matibabu, simu ya dharura iko karibu na Kitanda chake. Jumba kina mwangaza wa kutosha.

Mzinga mkubwa wa zinge wanaruka angani juu ya vichaka venye majani mabichi, anga limetawaliwa na maelfu ya wadudu hawa wanaruka kwa kazi huku wakiwa katika makundi yanayosambaa kwa upande mmoja chini ya wingu yenye mawingu mepesi meupe ,mtu mmoja amesimama kwenye nyasi akiwa ameinua mkono kana kwamba anataka kuwafukuza wadudu hao.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya rangi ya kindiki, amekaa kitandini akiwa anashika mtoto mchanga mkononi mwake. Ukuta wa chumba una rangi ya blue na kuna kitanda kingine kikiwa kando. Mtoto amefunikwa kwa kitambaa chenye alama za rangi tofauti tofauti.

Mradi wa maji safi unaendeshwa katika kibanda chenye maandishi ya blue yanayosomeka kwa urahisi tenki kubwa ya plastiki imewekwa juu ya paa la jengo hili na mabomba yameunganishwa kuelekeza maji hadi kwenye bomba kuu linalotumiwa na jamii, wanaume wawili wamesimama wakijaza mandoo ya plastiki ya rangi ya manjano na meupe.

Mtaalam wa afya amevalia mavazi ya kujikinga pamoja na barakoa ya uso kamili. Akimwelekeza mgonjwa kipimo cha ugonjwa wa mapua. Mwanamke ameketi kwenye kiti cha kliniki na amelala nyuma, huku akifungua mdomo kwa ajili ya kupokea huduma hiyo.

Mtu amekaa kitandani akiwa amevaa gauni ya hospitali huku mdomo wake ukiwa umefunguliwa kwa ajili ya uchunguzi wa meno. Mkono wa daktari mwenye glavu umeinuliwa kuelekea mdomoni, akitumia kifaa maalumu cha kupima au kutibu. Mwanga mkali unang'aa ndani ya kinywa cha mgonjwa.

Umati wa watu umesimama kwenye eneo liloharibiwa vibaya na moto. Majivu yakiwa yametenda kote huku mbao na mabati yaliyoteketea yameanguka ovyo. Wengine wameinama huku wengine wakisimama kwa huzuni na mshangao.

Vifurushi vya dawa vya rangi ya njano na nyeupe vimepangwa kwa utaratibu. Vidonge vya rangi vya chungwa vimewekwa kwenye mabamba ya plastiki herufi nyekundu na nyeusi zimenakuliwa kwa ustadi kwenye vifungashio.

Chupa ndogo yenye mfuniko wa rangi ya zambarau imeandikwa jina la dawa kwa maandishi ya manjano na nyeusi . Karibu nayo sindano mpya ya plastiki imesimama wima . Juu ya uso wa kitambaa cheusi ikiwa kizuizi cha usalama kwenye sehemu ya mbele . Sehemu ya chini ya sindano imeaunganishwa mpini wa kijivu.

Watu wawili wapo ndani ya chumba cha matibabu ya meno mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha mgonjwa wa meno na mwingine ameketi mbele yake akivaa mavazi ya kitabibu kuna vifaa vya hosiptali kama vile vya daktari meno ,screen ya kompyuta na vifaa vingine vya matibabu.

Mhudumu wa afya ameshika sindano kwa uangalifu huku akimchanja mtoto mchanga aliye kwenye mikono ya mwanamke, watu wengine wamevalia mavazi ya hospitalini, meza ya mbao iliokaribu imewekwa vifaa kadhaa vya kitabibu pamoja na kisanduku cha manjano chenye maandishi ya tahathari ya uchafu hatari.

Watu wawili wamebeba silinda kubwa za oksijeni, katika eneo lililowazi lenye mlango mpana wazi. Mmoja wao amevaa mavazi ya kazi ya rangi ya bluu, huku mwingine akiwa na koti la rangi ya kahawia. Gari lililoko nyuma ni la rangi nyeupe.

Mwanamke ameketi kwenye kitandani akiwa amebeba mtoto mchanga aliefungwa kwa shuka amevalia vazi lenye rangi ya kijani na nyeupe huku nywele zikiwa zimefungwa kwa mtindo ya mstari. Pembeni yake kundi la watu limezingira kitanda wakionekana kuzungumuza nae kwa makini.

Watu wawili wamesimama, kando ya gari. Wamevaa t-shirt za kampuni. Wameshikana mikono. Gari la nyuma, lina nembo ya kampuni na limeegeshwa kwenye sehemu yenye majani ya uwanja wa kijani. Wote wawili, wanavaa balakoa na wanacheka.

Mwananchi amevaa barakoa ya rangi ya bluu na koti la maabara la rangi nyeupe . Anaangalia kwa makini jambo kidogo cha dawa mikononi. Kuna kundi la watu limekaa nyuma yake, baadhi wakiwa wamevalia barakoa na wengine bila.

Mtoto aliyevalia fulana nyekundu na suruali nyeusi amesimama akiwa amamgeukia muhudumu wa afya aliyevslia koti nyeupe wapo ndani ya chumba cha hosiptali chenye kabati ,sinki na ndoo ya taka ya rangi ya njano.

Mwanamke aliyevaa nguo za kitamaduni, amesimama katikati ya mitungi ya plastiki, yenye rangi tofauti. Mitungi hiyo imewekwa chini penye ardhi ya rangi ya kijani au mchanga, huku nyuma kuna watu wengine wanafanya kazi za kusubiri.

Sahani na makopo ya udongo yamepambwa kwa miwani ya rangi tofauti na kuekwa pamoja , baadhi ya vyombo vina mabano ya chuma yaliyopachikwa juu yao mikeka yenye rangi na muundo ya mchanganyiko imepangwa chini ya makopo hayo eneo hilo lina mwangaza wa asili.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti mbele ya dirisha yenye manyoa ya bluu na nyeupe ,ana shati la rangi nyeupe na suruali nyeusi . Mtu mwingine aliyesimama mbele yake amevaa koti la daktari la rangi nyeupe . Anaonekana kumkabithi au kumtolea kitu mteja huyu. Meza iliyoko Kati yao ina mpangilio wa karatasi.

Upasuaji unaendelea kwa umakini mkubwa huku daktari aliyevalia mavzai maalum akimakinika kwenye kichwa cha mgonjwa taa yenye mwangaza mkali inaelekeza moja kwa moja kwenye sehemu anayofanyia kazi ,pembeni mwake mhudumu wa afya amesimama akifuatilia kila hatua , vyombo vya tiba vimepangwa kwa mpangilio karibu nao.

Wawili waliovaa mashati ya rangi ya njano na suruari ya buluu wanapiga mswaki mkononi huku wakiwa katika eneo la kuoshea mikono lenye mabomba ya sinki ya chuma zilizowekwa kandokando wanavaa barakoa na vifaa vya kuzia maambukizi.

Chupa ya plastiki yenye maandishi ya kijani na buluu imewekwa katikati ya meza. Jina la dawa hio limeandikwa kwa herufi kubwa upande wa mbele huku vidonge vyekundu vya mviringo vikiwa vimetapakaa mbele ya kifuniko chake. Mandharinyuma yanaonyesha mapazia yenye ruwaza za maua.

Nzige wamejaa kwenye majani ya mmea wa mahindi. Wamesambaa juu ya mashani na sehemu za juu za mmea. Wajavijeshi hawa wanakandamiza uoto huku wakiwa karibu katika makundi. Upeo wa macho unaonyesha mashine ya kijani yenye alama za kuliwa.

Mkono wa mtu umeshikilia vidani viwili vya dawa ambavyo vimeandikwa maandiko yenye rangi tofauti. Kidani kimoja kimefunikwa kwa karatasi nyekundu na kimechapishwa maandishi meupe, nacho cha pili kimefungwa kwa karatasi yenye maandishi ya rangi ya buluu. Pembeni kuna mfuko mdogo wa plastiki wenye karatasi manjano na tembe za rangi ya waridi.

Mtoto mdogo akiwa ameketi karibu na mtu wa huduma aliyevalia sare za afya. Anaandika kwa makini huku vifaa vya matibabu vikiwa vimepanga mezani. Vifaa vya kuelimisha jamii kuhusu lisha na afya ya watoto vinaonekana pia kwenye kuta.

Angani kuna mawingu madogo na miti michache mikavu , inaonekana katika eneo lenye hali ya ukame . Jirani a kibanda kuna chombo cha plastiki cha rangi ya njano . Kibanda cha jadi cha nyasi kimejengwa katikati ya ardhi kavu yenye kichaka kidogo.

Mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa na blanketi nyeupe, mtu anasimamia dawa za mgonjwa huku mwingine akiwa anapima au kuchunguza mashine za matibabu, vifaa mbalimbali vya matibabu vimewekwa karibu na kitanda, wote wamevaa kinga pamoja na maski.

Mtu aliyevaa fulana nyeusi na mikono mirefu. Ameketi akishika vidonge pamoja na karatasi ya matibabu. Inaonyesha hali ya kupata dawa. Mikono ya mtu huyo inaonyesha umaskini na uzito wa jambo. Huku mazingira ya chumba yanaadhiria kuwa ni ya hospitali au kituo cha afya.

Chupa nyeupe zimepangwa kwa mstari juu ya uso wa meza ya kahawia. Kila chupa imefungwa vizuri kwa mfuniko mweupe, uliopigwa muhuri na maandishi. Lebo za chupa zimeandikwa majina ya rangi tofauti, yakiwemo kijani, nyeusi, na machungwa.

Chupa mmoja ya plastiki yenye kioo cha rangi nyekundu imesimama kwenye uso mweupe chupa hii ina rangi ya machungwa yenye uwazi ,nembo iliyo upande wa mbele ina maeneo na nembo ya bidhaa yenye rangi za bluu, nyeupe na kijani nyuma kuna majani ya mmea yenye rangi ya kijani yaliyo pinda.

Mtu wa huduma afya akiwa anampa mtoto chanjo au matone ya dawa kwa njia ya mdomo . Mtu wa huduma huyu ni mwanamke aliyevaa sare rasmi ya afya yenye rangi nyeupe na mistari miekundu ishara kwamba yuko kwenye mazingira ya kazi rasmi . Anaonekana makini alileta dawa kwenye mdomo wa mtoto ambaye anashikiliwa na mama yake.

Wahudumu wawili wa afya wamevalia glavu na barakoa wakimsaidia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu, vifaa vya kisasa vya meno vinatumika, huku mmoja akiwa anachunguza ndani ya mdomo, na mwenzake akimsaidia kuangazia taa na kumpatia vifaa.

Bango lenye ujumbe wa kuhamasisha matumizi wa kinga limesimama katikati ya banda lililovutia watu kadhaa . Maeneno yaliyoandikwa kwa maandishi makubwa yanaeleza kuhusu umuhimu wa kujikinga huku rangi angavu ya waridi na zambaru ikilifanya bango hilo kuwa la kuvutia.

Chupa tatu za dawa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila mmoja ikiwa na nembo ya Mtiki, inaonyesha bidhaa zinaitwa nguvu za kiume. Dawa hii imefungwa kwenye chupa za rangi ya shaba. Pembeni ya chupa hizi, kuna kikopo kidogo cha dawa kinachoitwa Koko.

Mtu alivaa shuka jeusi, amebeba matawi makubwa mabegani, katika eneo kame yenye udongo wa rangi nyekundu. Sehemu ya nyuma Ina miti mifupi yenye majani machache. Vipande vya Kuni vimezagaa ardhini. Anga imefinikwa na mawingu mepesi.

Mhudumu wa afya amevaa barakoa ya uso pamoja na sare ya kazi ya blue akiwa ameshika shindano kwa mkono mmoja na chupa ya dawa kwa mkono mwingine anavuta dawa kutoka kwenye chupa ili kuingiza kwenye shindano sehemu aliyosimama ona paa la chuma juu.

Wahudumu wawili wa afya wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa huku wakiwahudumia wagonjwa, mmoja wao anashughulikia mtoto aliyelazwa kitandani akiwa amemshikilia kwa uangalifu. Karibu na kitanda hicho mwanamke mwingine amesimama na kuonekana kuzungumza na muhudumu mmoja.

Wataalamu wa meno wawili wamevaa vifaa vya kinga na suruali za maabara za rangi ya bluu, wanafanya matibabu kwa mgonjwa aliyeketi kwenye kiti maalum cha meno, wanafanya kazi kwa umakini kubwa ndani ya chumba hicho na mwanga wa kutosha unatoka kwa madirisha makubwa wako kitika kliniki.

Mtu mmoja amesimama kwenye uwanja wa maegesho, akiwa anazima moto kwa kutumia kifaa cha kuzima moto. Ameelekeza mtambo huu kwenye chombo kilicho waka moto, na bofu linaendelea kutoka kwa kazi ya kuzima. Mazingira yanaonyesha mazoezi ya usalama kazini au mafunzo ya dharura dhidi ya moto.

Mtu amevaa koti la rangi ya njano lenye maandishi, anatembea katika eneo lililo jaa maji, mgongoni, amebeba chombo cha kuonyesha dawa, maji yamefurika sehemu kubwa ya ardhi, nyuma, kuna mimea na miti midogo.

Watoto wawili wanajishughulisha na usafi wa mikono wakitumia maji na sabuni. Wameegemea kidogo kuelekea kwenye kituo cha kusafisha mikono kilichowekwa kwa miguu mitatu, chenye chombo cha sabuni kinachotumika kwa mikono. Mazingira yanawazunguka ni ya nje, ya jengo lenye milango na madirisha.

Daktari mtaalamu anahudumia mgonjwa Kwa umakini mkubwa akiwa amevalia suti ya kitaalamu ya rangi nyeupe . Mtu huyo anapokea chanjo kwenye bega wa mkono wake wa kushoto huku akishikilia mkono wake wa kulia kumtayarisha kwa mjakato wa tiba. Mandhari inaonyesha mazingira ya kliniki yenye usafi na utulivu.

Kifurushi chenye rangi nyeupe na nyekundu, kimeekwa uso mbele. Jina la dawa limeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo. Na upande wake kuna vidonge vidogo vinavyopangiliwa kwa mstari mmoja. Kifurushi kina maandishi ,yanayoeleza kipimo vya vidonge ambayo ni 500mg.

Maji machafu yamejaa katika barabara kuu yenye shughuli nyingi, yakivuruga mtiririko wa usafiri na maisha. Mtu mmoja anajitahidi kuendesha pikipiki akiwa na uangalifu mkubwa. Mikokoteni miwili yenye miavuli ya rangi mbalimbali, inasubiri katika maji.

Mtu aliyekaa amevalia miwani ya kinga na amelegea kiti cha daktari wa meno, mtu huyu amevaa shati lenye rangi ya bluu na nyeupe, mbele yake mtaalamu wake amevaa sare ya hospiatli ya bluu na kofia ya kuzuia vumbi ya rangi ya bluu pia, nyuma kuna fanicha ya kliniki pamoja na vifaa vya matibabu.

Chumba cha kuhudumia watoto waliotangulia kuzaliwa kimeandaliwa kwa vifaa vya kisasa vya kitabibu, mtoto mchanga amelazwa ndani ya mashine maalum, mtoa huduma amesimama pembeni akifanya ukaguzi au maandalizi ya kumtunza mtoto huyo.